Katika picha ni ndizi tano iliyoshikana. ndizi hii inaonekana ikiwa na rangi ya manjano kuashiria kuwa ndizi hii imeiva na iko tayari kukulwa ama kuuzwa.

Ni ng`ombe kubwa ya maziwa yenye rangi ya madoadoa nyeupe na nyeusi.Ng`ombe huyu anaonekana kila kwenye taka. Pia kuna mashine kubwa inayoonekana ikikamua ng`ombe huyo.

Ni shamba kubwa la mgomba, ambapo kuna mtu akifanya kazi kifaa kinachoonekana kuwa ni kifaa cha kupima hadhi ya mazingira. Shamba lina migomba iliyopangwa kwa mistari, na udongo unaonekana ukiwa umelimwa vizuri.

Hii ni mlundu ya nyasi zilizokaushwa na kupangwa kwenye umbo la mraba. Nyasi hizi zinaonekana zimepangwa vizuri kuna nyasi mbichi yenye rangi ya manjano zinazoonyesha kuwa hii ni hay .

Mwanaume mmoja aliyevaa shati ya buluu na kofia nyeupe anaonekana akishughulikia ya kufunika ndizi kutumia mfuko wa plastiki .

Watu watatu wakiwa kwenye shamba la migomba wakiwa wanashughulika na ndizi mbichi zinazovunwa. katikati kuna ndizi nyingi mbichi zilizopangwa juu ya majani ya mgomba ardhini. Watu wawili wamesimamana mmoja akipiga magoti.

Matunda ya ndizi iliyo na mashine kubwa inaonekana kuwa zimepagwa na kuewekwa mahali. Ndizi hizi zinaonekana kuwa haziko tayari kwa soko na bado zinaonekana kuwa mbichi.

Mwanaume aliyevaa kofia nyeusi na nguo za kawaida anaonekana akishikilia mgomba wa ndizi. Ndizi hayo yanaonekana yameiva na yako tayari kupelekwa sokoni.

Ni eneo la shamba iliyopandwa mgomba, mgomba zinaonekana zimepandwa kwa safu mbili na zina shimo za kushikilia maji wakati wa kunyunyuzia. Ngomba hizi zinaonekana bado hazina ndizi ama matunda.

Katika picha ni shamba kuwa la ndizi. Shamba hizi za ndizi zinaonekana zikiwa na mikunga zenye ndizi mbichi. Zinaonekana zikining`inia kwenye mgomba wa ndizi.

Ni katika makao ya ng'ombe, ng'ombe mmoja anaonekana akiwa amewekelewa mashini kwenye matiti yake huku akimkamua pia kando inaonekana n'gombe mwingine aliye na madoadoa nyeupe na nyeusi akisimama.

Ni samba lenye mimea mbalimbali ikiwemo mgomba ,iliyo na majani makubwa ya kijani kibichi ,eneo linaloonekana kuwa udongo wenye furuguta sehemu ndogo ya ardhi ikiwa imeandaliwa kwa ukulima, nyuma kuna miti mingine.

Ni katika barabara kuu. Pikipiki moja inaonekana ikibeba vyombo vikubwa vya chuma kusafirisha maziwa na pia inaonekana gunia zingine zimefungwa hapo mbele ya vyombo hivyo.

Ni katika shamba la ndizi shamba hizi la ndizi linaonekana likiwa limepandwa kwa mstari na kila mti inaonekana ikiwa na shimo ya kushikilia maji na inaonekana imewekwa na matawi yaliyokauka.

Mzee mmoja aliyevaa koti la bluu, shati na suruali anaonekana akishika shina la ndizi lililo kwa mgomba. Ndizi hiyo inaonekana bado ni mbichi na haiko tayari kukatwa.

Hii ni maziwa yaliyogandishwa ndani ya chombo cha chuma. Sehemu ya juu ya maziwa yanaonekana yakiwa na maji yenye rangi la manjano, na sehemu ya chini ikiwa laini.

Ni katika shamba kubwa la ndizi, mgomba wa ndizi zinaonekana zikiwa zimepangwa kwa mstari. Mikunga ya ndizi inaonekana zikiwa zimening'inia kutoka mikunga, ndizi hizi zinaonekana zikiwa mbichi.

Katika picha watu watatu wanaonekana huku mmoja wao akiketi kwa kiti na wengine wawili wanaonekana wakishughulikia sufuria iliyowekwa juu ya jiko.

Ni ndizi mbili zilioko juu ya meza, ndizi hizi zinaonekana zikiwa na rangi ya manjanoo kuashuria kuwa zimeiva, ndizi hizi zinaonekana zikiwa zimepasuliwa mahali kidogo.

Wanawake watano wanaonekana kwa picha wakiwa wamezunguka. Wawili wameshikilia kitoweo kilicho na chakula kiliyopakuliwa ma mwanamke mwengine aliye na kijiko mkononi.

Wanawake wengi wanaonekana wakiwa katika soko au shamba, wanawake hawa wanashughulikia mkanga au mkunga wa ndizi, ndizi hizi zinaonekana bado ziko mbichi.

Ni katika shamba la mahindi. Shamba hili la mahindi linaonekana likimea kando ya ukuta. Kuna miti za mahindi zinazomea zikiendelea kukomaa. Miti hizi zinaonekana zikiwa na matawi ya kijani inayoendelea kua.

Ni mwanaume aliyesimama karibu na ng'ombe wa maziwa mwenye rangi wa nyeusi na nyeupe ndani ya banda la kisasa ya mifugo, mwanaume huyo amevaa fulana nyeupe, suruali ya jinsi na buti nyeupe za plastiki ambazo kwa kawaida hutumiwa kwenye mazingira ya mifugo.

Ni mchakato wa kusafisha na kuchunguza kiwele cha ng'ombe kabla ya kukamuliwa, mtu aliye vaa glovu nyeusi anashikilia kifaa cha kisasa kinachoonekana kuwa chini ya usafisha ikielekezwa moja kwa moja kwenye matiti ya ng'ombe.

Katika picha inaonekana watu wawili wakiwa katika zizi la ng'ombe, huku wakimwosha ng'ombe na rangi nyekundu. Mtu mmoja anaonekana akishikilia mshini kubwa inayomwaga maji kwenye ng'ombe huku mwingine akisugua ng'ombe na brush .

Ni mkulima wa ndizi akiwa amesimama kando ya mti mkubwa shambani .Pembeni mwa rundu kubwa wa mkunga wa ndizi mbichi ambazo tayari zimevunwa. Hizo zimepangwa moja kwa moja kuonyesha zimetolewa shambani.

Ni katika shamba la ndizi shamba hii la ndizi inaonekana ikiwa na mgomba wa ndizi iliyopandwa karibuni mgomba huu wa ndizi inaonekana ikiwa bado haijakomaa na inaendelea kumea mgomba wa ndizi zinaonekana zikiwa zimepandwa kwa mstari.

Mwanaume mmoja aliyevaa kofia nyeusi, na fulana ya kawaida anaonekana akishikilia shine la ndizi lenye lililovalimeiva likiwa kwa mgomba bado. Ndizi hili linaonekana ziko tayari kupelekwa soko.

Ni katika mazingira ya shamba. Mama mmoja anaonekana akipanga mikunga za ndizi chini kwa ardhi. Mama huyu anaonekana ameshikilia mkunga wa ndizi kwa mkono na anavaa dress .Nyuma yake zinaonekana mgomba wa ndizi

Kwa picha ni mwanaume aliyevaa nguo za kawaida na viatu vya boot na anaonekana akijaribu kuzindikisha mti kwa kushikilia miti zingine mti hii ni mti wa mgomba inaonekana ikiwa na, na ni kubwa la ndizi.

Ni ng'ombe wa maziwa wa rangi nyeusi na nyeupe wakiwa kwenye zizi wanalishwa majani yaliyokauka. Kila ng'ombe ana alama ya namba kwenye sikio kwa ajili ya utambulisho. Kuna mfugaji aliyevaa koti la kazi na koti wa mpira la kofia nyeupe akiwapa chakula.

Wanaume wawili wakiwa kwenye shughuli ya kukusanya na kuuza maziwa vijijini. Mwanume aliye upande wa kushoto amekaa kwenye kiti cha rangi waridi iliyokauka, anashikilia ndoo ya plastiki huku imejaa maziwa .Mwanume wa kulia amevaa koti ya usalama ya manjano,

Shamba la kilimo mashambani, upande wakushoto na upande wa kulia kuna mimea ya migomba na mimea yenye mingine kijani. Katikati ya picha kuna sehemu ya ardhi yenye udongo mwekundu uliolimwa.

Viwele vya ng'ombe vinaonekana vikiwa vinakamuliwa na mashini haya yana kamua ng'ombe na kuweka maziwa kwa chupa nyeupe iliyowekwa nje ya zizi la ng'ombe.

Ni kijana akiwa anakamua ngombe maziwa kwa mkono huku akikaa ndani ya zizi iliyotengenezwa kwa mbao. Kijana huyu amevaa kofia nyekundu na shati jeusi na anatumia chombo cha plastiki kukusanya maziwa kutoka kiwele cha gombe.

Ni shamba kubwa la mgomba. Mgomba haya yanaonekana yakiwa na shane kubwa ya ndizi. Ndizi haya yanaonekana yameiva na yako tayari. Na kuna pia hapo nyuma ndizi zingine ziliyo na rangi mbichi.

Ni katika zizi la ng'ombe mwanaume aliyevaaa koti ya rangi ya manjano na kofia ni ya rangi ya manjano anaonekana akibeba tanki ndogo kwa mgongo huku akipulizia dawa kwa ng'ombe wake.

Inaonekana ni ng'ombe aliye ndani ya zizi. Zizi hilo lililojengwa kutoka mbao na mabati juu. Ng'ombe huyu anaonekana anakinywa maji na kando yake mitungi miwili.

Ni soko la ndizi mbichi ambapo watu wamekusanyika kwa shughuli za biashara ya ndizi, ndizi nyingi zimepangwa ardhini kwa mafungu makubwa na baadhi ya watu wameketi karibu na bidhaa zao wakisubiri wateja katika shughuli za kuuza.

Mama mmoja aliyevaa koti jeupe, na kfia anaonekana akishikilia ndoo ya chuma ilioko na maziwa na kumwaga maziwa hayo kwa mashini iliyoonekana.

Hii ni shamba kubwa ambao linaonekana limepandwa mti wa ndizi yaani mgomba. Ngomba hizi zinaonenakana zikimea bado na hazijafika muda wa kuzaa matunda.

Ni mwanamme mwenye tabasamu akimimina maziwa kutoka kwenye kopo kubwa la chuma hadi kwa chombo, amevaa jacketi jeusi na anafanya kazi nje hapo nyuma yake kuna kopo ingine kubwa lenye maziwa .

Ni kwenye takataka la chafu iliyokusanywa mahali moja. Ng'ombe wanne wanaonekana wakiwa wanatafuta chakula kwenye taka hili. Ng'ombe hao wanaonekana wakiwa na rangi tofauti.

Katika picha mkunga wa ndizi ukining'inia kutoka kwa mgomba wa ndizi, ndizi hizi zinaonekana zikiwa na rangi ya kijani mbichi, ndizi hizi zinaonekana zikiwa katika hali hilo.

Katika picha ni shamba kubwa la ndizi, mkunga wa ndizi ulio na majani makubwa mapana ya kijani inaonekana ikiwa katika hali nzuri ya ukwaji, ndizi hizi zinaonekana zikiwa zimepandwa kwenye mistari.

Ni katika makao ya kisasa ya ng'ombe, ng'ombe wanaonekana wakila nyasi iliyokaushwa, kila ng'ombe anaonekana akiwa amefungwa sehemu ndogo huku akikula nyasi iliyo mbele yake.

Ni mgomba wenye ndizi mbichi. Ndizi zikotena katika makundini na bado hazijakomaa. Ndizi bado ziko shinani na mgomba. Inaonekana ndizi ziko hali nzuri ya ukuaji.

Kwenye picha ni sehemu ndogo ya paa la nyumba lenye rangi nyekundu. Sehemu ya nyuma ya picha inaonekana shamba kubwa la ndizi. Mgomba wa ndizi lenye majani makubwa mapana yanaonekana yakimea.

Kwa picha ni mwanaume aliyevaa koti yenye rangi nyeusi na kofia ngumu na suruali ya aina ya jinsi. MWanaume huyu anaoneka anaonekana akijaza matangi madogo yenye rangi nyeupe kutumia ndoo.

Ni katika shamba la ndizi mgomba wa ndizi ulio na matawi makubwa mapana yenye rangi ya kijani inaonekana ikiwa na mikunga ulioingilia katoka mgomba huu.

Mwanamume mmoja aliyekaa chini ya ng'ombe akishikilia matiti ya ng'ombe na kukamua, kuna ndoo hapo chini anayotumia kukusanya maziwa, mkulima huyu anaonekana amefunga ng'ombe mguu ya nyuma.

Kwenya picha mtu mmoja anaonekana akipanga mkunga za ndizi kwenye ardhi. Mtu huyu anaonekana akishusha ndizi hizi kutoka gari iliosimama kando. Mkunga wa ndizi hizi zinazonekana zikiwa mbichi na rangi ya kijani.

Ni mfugaji anayehudumia ng'ombe walioko kwenye zizi lililozungushiwa uzio wa mbao. Upande wa kushoto kuna mtu aliyevaa sweta ya mstari ya blue na kaptura. Pia amevaa buti za mvua na kofia yenye kaptura.

Ni soko la matunda ambapo kuna mikunga ya ndizi imengimia zingine zikiwa mbichi yenye rangi ya kijani, na zingine zikiwa zimeiva. Pia huko kando kunaonekana matunda mengi mengine yamepangwa.

Katika zizi la ng'ombe, ng'ombe wanaonekana wakikamuliwa na machine wanaume wawili pia wakiendeleza shughuli. Mwanaume mmoja anaonekana amevaa koti na viatu vya mpira.

Hii ni maziwa yaliyogandishwa kwa kipini laini yakichujwa katika kichujio cha plastiki cha manjano chenye wafu wa chuma .

Ni shamba la migomba katika eneo lenye kijani kimbichi. Migomba ina majani marefu na mapana ya kijani nyuma yake kuna miti mingine ya mashambani ya mazao tofauti ikiwa mandhari yenye rangi ya kijani.

Mtu mmoja anaonekana akiwa ameketi katika shamba. Mahindi zinaonekana zikiwa zimepandwa kwa mstari, na pia mimea zingine ndogo zinaonekana zikiwa zimepandwa katika mahindi.

Mwanamume mmoja alipiga magoti kwa upande wa ng'ombe na kukamua maziwa. Anafanya hivyo kwa kutumia mikono yake, huku ndoo ya plastiki ya rangi ya blue ikiwa chini ili kukusanya maziwa. Ng'ombe yuko katika eneo la wazi lenye udongo kavu, miti na mabaki ya uzio pamoja na mawe nyuma yake.

Ni katika shamba la ndizi lenye migomba. Mikunga za ndizi zinaonekana zikining'inia kutoka kwa migomba. Mikunga za ndizi hizi zinaonekana zikiwa zimefunikwa kwa karatasi kubwa yenye rangi ya samawati.

Mtu aliyekaa chini ya ng'ombe, mtu huyu anaonekana akikamua ng'ombe, ameshikilia kifaa cha chuma katika miguu zake mbili huku akiokotea maziwa. Mtu huyu anaonekana amemfunga ng'ombe huyo miguu yote miwili.

Ni mmea wa ndizi wenye matunda mabichi. Ndizi hizo bado ni za kijani na hazijakomaa, zikiwa zimepangwa kwenye kishada. Likiingilia kutoka kwenye mmea wenye majani makubwa ya kijani. Huu ni mfano wa ndizi ambao hupandwa kwa ajili ya chakula.

Ni soko ya matunda na mboga , matunda za aina mbalimbali zinaonekana pia na mboga za aina mbalimbali. Matunda kama vile ndizi zinaonekana kwa wingi ndizi mbichi na zenye zilizoiva .

Mwanaume aliye vaa kofia na nguo za kawaida anaonekana akibeba mtungi na kumwagilia maziwa kwa chombo cha chuma, mwanamke mmoja aliye mbele yake anaonekana akishikilia chuma.

Mwanamke aliyevalia koti jeupe la maabara na kofia ya nywele, akifanya kazi katika eneo la kukusanya maziwa. Anaonekana akitumia kifaa cha kupimia ubora wa maziwa kwenye mtungi wa chuma wa kuhifadhi maziwa.

Ni mkunga mkubwa wa ndizi mbichi ukiwa bado unafungamana kwenye mmea wa ndizi shambani. Ndizi hii ni bado hazijakomaa na zina rangi ya kijani kimbichi hali inayodhihirisha bado hatua ya ukuaji kabla ya kuvunwa.

Inaonekana ni katika shamba, ungo wa ndizi zinaonekana zikiwa zimekatwa na kupangwa chini kwa ardhi ,ndizi hizi zinaonekana zikiwa na rangi ya kijani kibichi.

Ni katika shamba la ndizi. Mwanaume mmoja aliyevaa fulana na kofia nyeusi anaonekana akisimama karibu na mgomba wa ndizi. Mwanaume huyu anaonekana akishika unga wa ndizi inayoinginia kutoka mgomba.

Katika picha ng'ombe aliye na rangi ya madoadoa meusi na meupe, anaonekana akikamuliwa na mashini huku ng'ombe huyu anaonekana amefungwa miguu za nyuma.

Ni katika shamba kubwa la mgomba wa ndizi. Migomba hizi zinaonekana zikiwa na majani mapana yenye rangi ya kijani, hali kuonyesha kuwa ziko katika hali ya ukuaji mzuri, ngomba hizi zinaonekana zikiwa zimepandwa kwa mstari.

Ni katika shamba hili linaonekana kuwa na miomba wa ndizi. Mgomba hizi zinaonekana zikiwa na ndizi mbichi na haziko tayari kuchunwa. Mgomba hizi zinaonekana ziko katika hali nzuri za kukua.

Picha inaonyesha ng'ombe aliye amesimama katika sisi. Ng'ombe huyo anaonekana akikamuliwa na mashine. Ng'ombe huyo ana rangi nyeusi na rangi nyeupe.

Mzee mmoja aliyevaa kofia na nguo za kawaida anaonekana akiwa katika shamba lake akiendelea kuvuna mahindi. Mahindi yana, yanaonekana yakiwa na mazao mzuri, inayopendeza.

Panaonekana mwanamke mmoja aliyevaa sare za kawaida akisimama katika shamba lake. Panaonekana pia kuna miti za ndizi hapo nyuma ya huyu.

Wamama wawili wanaonekana wakivuna ndizi. Mmoja wa wamama hawa amebeba mtoto kwa mgongo huku mwingine akikata ndizi.

Mama mmoja aliyekatika soko akiuza ndizi. Mzee mmoja anaonekana akisimama kando ya mama huyu akiwa na fimbo mkononi.

Mwanabiashara mmoja aliyevaa fulana anaonekna akishikilia ndizi kwa mkono. Hapo kando yake kwa meza kuekelea ndizi nyingi. Anaonekana anauza ndizi hayo.